Mkono wa mtu, anayeonekana akitumia kompyuta. Huku ikionyesha nembo ya teknolojia ya elimu mtandaoni. Nembo ya taa ya hiyari katifani ya ubongo inaashiria fikra mpya na uvumbuzi katika njia ya kujifunza, kwa kutumia teknolojia.

Msichana anayeonekana kuketi kwenye dawati anashiriki makutano wa mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Anaonekana kusikiliza ujumbe kwa kutumia visikizio vidogo huku akiandika kwenye kitabu chake.

Mwanafunzi mdogo akiwa amekaa mbele ya kompyuta kwenye dawati la chumba cha kujifunzia. Anatazama skrini kwa makini akiashiria kwamba anatumia teknolojia kujifunza mtandaoni.

Wanawake na watoto wanaonekana wakitumia vifaa vya kidijitali katika mazingira ya kujifunzia. Kuna skrini kubwa inayoonyesha ikoni za programu na kuwashilia kuwa wanafunzi wanajifunza kuhusu teknolojia.

Mtoto anayekaa mbele ya kompyuta, anaangalia mkutano wa kujifunza au mazungumzo ya mtandaoni kwenye skrini. Anatumia vifaa vya teknolojia kama vile kompyuta na vifaa vingine vya ofisi kwa ajili ya kujifunza au kuwasiliana na walimu na wenzake.

Msichana aliyekaa mezani, amevalia miwani na mbele yake mna kompyuta na kitabu kwenye meza yake. Ana shahada ya furaha na umahiri wa kujifunza kwa kutumia teknolojia.

Mwanamke anayeonekana kumsaidia mwanaume kutumia komputa huku ikionekana kanakwamba wanajifunza au kufanya kazi kwa pamoja huu ni mfano wa majukwaa ya kidijitali ya elimu mtanadaoni. Wanasaidiana watu hawa kupata elimu na maarifa kwa urahisi kupitia teknolojia.

Mtu anayeonekana akiandika kwenye karatasi au kifaa cha kielektroniki akiwa safarini kwenye treni au gari la treni. Huu ni mfano wa matumizi ya teknolojia katika elimu mtandaoni na platfomu za kidigitali.

Kuna simu ambayo ina vidokezo vya masomo ikiwa na mkoba wa shule na toga ya shahada pamoja na kitabu kilichofungwa chini ya simu. Kuna maandishi yanayosomeka online school yanayohimiza matumizi ya teknolojia kwa ajili ya elimu mtandaoni.

Watu wawili, wakiwa kwenye eneo la kujifunzia kwa kutumia teknolojia wanaonekana kuchukua maelezo kwa kutumia kompyuta, na kuchukua ratiba za masomo, kwenye karatasi.

Msichana mdogo anayeonekana kutumia kifaa cha kiteknolojia ikiwemo kompyuta ndogo kwa ajili ya kujifunza kupitia mtandao. Huu ni mfano wa majukwaa ya elimu mtandaoni yanayowezesha watoto na watu wengine kujifunza wakitumia vifaa vya kidijitali.

Mfumo wa majukwaa ya elimu mtandaoni na teknolojia ya kidijitali. Kuna kompyuta ya kisasa inayoonyesha vitabu na nyaraka za kujifunzia, zinazotumika kwa njia ya mtandao.

Mwanafunzi wa kike amekaa kwenye meza akifanya masomo mtandaoni kwenye kompyuta ndogo . Kwenye skrini yake kumeandikwa e-learning na ina alama ya taa. Anakaa mezani na kuna vitu kama kalamu na simu upande wa kulia.

Msichana mdogo aliyeketi ndani ya nyumba akitumia kompyuta ndogo. Akitumia vifaa vya kusikiliza sauti ili kuweza kupata masomo ya kidijitali. Huu ni mfano wa jinsi teknolojia na mifumo ya elimu mtandaoni inawawezesha watu kujifunza kwa njia ya kidijitali.

Mtu anayejifnza au kuhudhuria koi mtandaoni kupitia komyuta binafsi ameketi mbele ya dawati na amevalia masikio ya visikizio na ana simu mkononi huku akitazama skrini ya komyuta ambako kuna mkutano wa video.

Msichana aliyekaa mezani anaonekana akisoma hati au nyaraka. Ameketi kwenye mazingira ya ofisi au chumba cha kujifunzia. Katika meza kuna vifaa mbalimbali kama vile kompyuta ndogo, kamera na pia penseli.

Mtu anayeonekana kujifunza au kuhudhuria darasa la mtandaoni kwenye kompyuta. Anatumia mkanda wa laptop au kipakatilishi na vifaa vingine vya elektroniki ili kushiriki katika masomo hayo.

Mtoto mchanga akitumia kompyuta kwa furaha, huku akiwa amevalia visikizio na kuandika kwenye kitabu kidogo alichonacho. Inaashiria matumizi ya platfomu za kidijitali na elimu mtandaoni.

Mtu anayeonyesha kutumia kompyuta kujifunza kupitia mtandao, kwani kuna jina ya maandishi ya e-learning na picha ya kompyuta kwenye skrini. Majukwaa ya kidijitali na elimu mtandaoni yanatoa njia rahisi na bora wa watu kujifunza.

Vifaa vya kujifunzia. Teknolojia ya kidijitali, ambapo kuna kompyuta mpakato, kalamu, na vinywaji vinavyoonyesha mazingira ya kujifunza mtandaoni. Vifaa hivi vinashiriki taarifa, video za mafundisho, na mawasiliano ya mtandaoni vinavyosaidia wanafunzi kujifunza kwa urahisi, popote walipo.

Mwanafunzi anayefanya mkutano wa kujifunza kwa njia ya mtandao kupitia kompyuta mkononi anakaa kwenye meza akiwa na daftari na kalamu. Anachukua maelekezo au mafunzo kutoka kwa mwalimu aliyekuja kwenye skrini ya kompyuta.

Mwanamke aliyevalia miwani akiwa na kompyuta yake na kitabu kwenye meza. Anaendelea na shughuli za kujifunza na inaonyesha mazingira ya elimu ya mtandaoni au platifomu za elimu ya kidijitali.

Wasomi na wabunifu wanatumia jukwaa la kidigitali na elimu mtandaoni. Kuna mtu anayeeleza au kuonyesha mfano wa pango wa kimaumbo kwenye skrini kubwa ya kompyuta au simu.

Watoto wawili wanaonekana wakiwa wameketi karibu na kompyuta huku wakiwa wajifunza kwa kutumia teknolojia .Kuna lebo ya UNESCO na maandishi yanayosema kubadilisha elimu kwa pamoja na pia umoja wa elimu duniani ikiwa katika utekelezaji.

Mtu anayeonekana kutumia kompyuta kibao ama kwa kimombo tablet , kwenye mazingira ya kujifunza na kwa njia ya mtandao. Hii inaonyesha mfumo wa kidijitali unaowezesha watu kujifunza, na kupata mafunzo kwa kutumia teknolojia.

Mtoto akiwa kwenye kipindi cha masomo mtandaoni akitumia simu. Anakaa kwenye meza na ana maelezo ya kuwepo mtandaoni akitumia vifaa vya kisasa vya teknolojia na programu au jukaa la elimu linalonyeshwa kwenye skrini ya simu hii.

Mtu anayejifunza au kuhudhuria mkutano wa kidijitali kwa kutumia kompyuta na programu za mawasiliano mtandaoni. Jukwaa la elimu mtandaoni limewezesha watu kujifunza kwa kutumia teknolojia bila kuhudhuria darasa.

Kuna skrini ya kompyuta au kifaa cha kisasa cha kusikiliza na kuangalia masomo kwa njia ya video ambacho kinaonyesha jukwaa la kujifunza kwa njia ya kidijitali na kwa mtandao.

Mama na mtoto anaonekana kutazama kompyuta ndogo kwa pamoja. wamevali visikizio na wanaonekana kuwa wakishiriki katika shughuli za kifedha au kielimu kwenye kompyuta hio.

Mwanafunzi au mfanyikazi anayeonekana akifanya kazi au kujufunza kwenye kompyuta ndogo katika maktaba au afisi yenye vitabu upande wa nyuma. Anatumia kifaa cha kidijitali kubadilishana mawazo, kuandika au kuchukua masomo kwa njia ya mtandao.

Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi kwenye kompyuta. Wamo katika mazingira ya ofisi au darasa la mtandaoni. Moja wao anaonyesha au kufundisha mwingine jinsi ya kutumia mfumo wa kidijitali au jukwaa la kujifungia mtandaoni.

Mwanafunzi akiwa anaangalia kwenye kompyuta mkononi wakati wa kujifunza kwa njia ya mtandao. Mwanafunzi anaonekana kuzungumza na mkufunzi kupitia video ikiwa ni sehemu ya matumizi ya teknolojia na kijdijitali kujifunza.

Watu walio katika chumba cha kompyuta wanajifunza kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Wanaonekana kutumia kipakatalishi wakati wa mafunzo au kazi za kidijitali.

Kichapisho cha ripoti ya mkutano wa elimu wa dunia wa mwaka wa 2020, unaoangazia majadiliano ya njaa ya elimu, baada ya gonjwa la Covid 19. Watoto walipo hapa, wanatumia vifaa vya kisasa kujifunzia.

Wanafunzi wakiwa kwenye mdahalo, wa masomo mtandaoni, huku akitumia kompyuta na vifaa vya kisasa. Hii ni mfano wa majukwaa, elimu mtandaoni, ambayo yanawezesha wanafunzi kujifunza, kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.

Meza ya kulinganisha kati ya platfomu za elimu mtandao na darasa la kujifunzia kawaida. Inaeleza tofauti kuu kwa kutumia alama na maandishi. Kwa platfomu za kidigitali inaonekana zinaweza kukamilika popote pale ambapo kuna mtandao.

Mfano wa jukwaa la kubadili darasani la masomo kwa njia ya kidijitali. Kuna kompyuta ndogo yenye vitabu vya kisasa ndani yake na mbele yake kuna vifaa vya matumizi kama kalamu, na pembeni kuna mduara wa kidijitali wa rangi nne. Unaonyesha mnyanyuko wa kuendesha masomo mtandaoni.

Jukwaa la kujifunzia mtandaoni au ukipenda kwa kimombo digital and e-learning platforms . Inaonyesha watoto wawili wanaokaa mbele ya kompyuta kubwa wakitumia vifaa vya kisasa kujifunza kazi za sayansi au teknolojia.

Kompyuta ya mkononi inayoonyesha ukurasa wa mtandao wa kujifunzia kwa njia ya kidijitali. Ukurasa huo una maandishi kubwa ya E-learning na mnara mbalimbali za picha zinazo wakilisha ujumbe wa mtandao na kujifunza mtandaoni.

Mtu anayeonekana kana kwamba yumo ndani ya treni, anaonekana kufanya kazi kutumia kompyuta ndogo. Hata hivyo ana vifaa vya kusikiliza sauti, hivyo kuonyesha matumizi ya teknolojia katika kujifunza.

Watoto wawili wanaoangalia simu ya kikuza ama kwa kimombo tablet wanaonekana kufurahia na kujifunza kwa kutumia teknolojia. Huu ni mfano wa jinsi maboresho ya teknolojia na jukwaa ya kujifunzia kwa njia ya kimtandao zinavyorahisha upatikanaji wa elimu.

Mwanamke aliyekaa kwenye kochi nyumbani, anaonekana kutumia kompyuta ndogo, jambo ambalo linaonyesha matumizi ya teknolojia katika kujifunza kwa njia ya kidijitali, na mitandao ya e-learning .

Mtoto mdogo anayeonekana kufanya masomo kwa kutumia kompyuta kwenye kipindi cha masomo mtandaoni . Ana vifaa vya kujifunzia kama vile visikizio ili kusikiliza maelezo au mihadhara.

Mtu anayeonekana kana kwamba anaandika au kutumia kompyuta ndogo katika mazingira ya nyumbani au ofisini. Anatumia teknolojia ya kidijitali na bila shaka anapata elimu au kazi kwa njia ya mtandaoni.

Simu ya mkono au rununu ikiwa na programu ya elimu mtandaoni inayoonyesha sura ya mwanamke mwenye tabasamu ambaye ni mtaalamu wa teknolojia. Nyuma yake kuna skrini kubwa zinazoonyesha maudhui ya mtandaoni ikidhibitisha kuwa ni jukwaa la kujifunza kwa njia ya tekno- ya kiteknolojia.

Kompyuta inayoonyesha sehemu ya mpango wa masomo kwa njia ya mtandao inaashiria mwanamke akiwa anasoma au kuangalia maudhui ya kidijitali ikiwa ni njia bora ya kujifunza kwa kutumia teknolojia.

Mkono unaoonekana kuashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya elimu mtandaoni, ambapo tunaona jinsi teknolojia inavyobadilisha sekta ya elimu kwa kuleta mazingira ya kujifunza kwa njia ya kidijitali.

Mhadhiri au mwalimu anaonekana akiwa kwenye darasa au katika kipindi cha kujifunza au kufunza mtandaoni. Anaendelea na mazungumzo au maelezo kwa kutumia kamera inayovuta moja kwa moja akiwa amekaa mbele ya dawati huku mbele yake kuna kompyuta, kibao na vifaa vingine vya kazi.

Mfumo wa kujifunza mtandaoni kutumia teknolojia ya kidijitaii. Ambapo kuna picha za watu wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta na simu za mkono. Kuna maelezo yanayohusu masomo mtandaoni kujifunza kwa mvuta ama blended learning na matumizi ya teknolojia kwa kuboresha.

Watoto wawili wanaonekana wakiwa wanaangalia ama kutumia kompyuta ndogo wakiwa wamelala kwenye kitanda. Huu ni mfano wa matumizi ya teknolojia na platfomu za kujifunza kwa njia ya mtandao.

Kidole cha mtu kinachoonyeshwa kugusa skrini ya kompyuta au kifaa cha kisasa cha teknolojia ambacho kina nembo ya e- learning . Huu ni mfano wa jukwaa la kujifunzia kwa njia ya mtandao ambalo linawezesha watu kujifunza na kupata mafunzo kupitia teknolojia za kidigitali.

Mzee anayeonekana kutumia kifaa cha kielektroniki, kinachoonekana kana kwamba ni kompyuta ndogo, ambapo ni mfano wa matumizi ya mifumo ya elimu mtandaoni. Hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyorahisisha upatikanaji wa elimu kwa watu wa rika zote.

Mschana mdogo mwenye tabasamu anaonekana akitumia kifaa cha kidijitali, kama vile simu, kuendelea kujifunza. Huu ni mfano wa jinsi mfumo wa elimu mtandaoni na teknolojia ya kidijitali inavyowezesha watoto kupata elimu.

Binadamu anayeonekana akifanya kazi kwenye kompyuta katika ofisi au mazingira ya kisasa. Anatumia kompyuta iliyoko mezani na ambayo inaonyesha matumizi ya teknolojia kidijitali.

Mdahalo wa mkonduni unaoonyesha elimu mtandaoni ama digital and e-learning platforms . Mwanamke mzungumzaji anaonekana anatoa mafunzo au maswali kwa njia ya video kwenye skrini ya kompyuta.

Mtu anaonekana kutumia teknolojia ya kidijitali na kujifunza kwa njia za mtandaoni amekaa mbele ya kompyuta na anatumia vifaa vya kisasa kama simu kwa kujifunza au kufanya kazi.

Wanawake wawili wanaonekana wakitazama simu ya mkononi wakionyesha kushiriki na kutumia jukwaa la elimu mtandaoni. Hali hii inaashiria matumizi ya teknolojia na majukwaa ya kidijitali kuboresha elimu kupitia mtandao.

Watu wanaoshirikiana kwenye jukwaa la kujifunza kwa njia ya kidijitali au mtandaoni. Wameketi mezani wakiwa na kompyuta mpakatili na vifaa vya teknolojia vinavyowasaidi kujifunza, kushiriki na kubadilishana mawazo.

Kijana aliye mbele ya komputa na aliyevalia visikizio vya masikioni anaonekana kuhitimisha mazungumzo ya mtandaoni au kushiriki katika kipindi cha kujifunza kwa njia ya kidijitali.

Simu ya mkononi inayoonyesha mfumo wa teknolojia wa kidigitali na majukwaa ya kujifunza mtandaoni. Inaonyesha picha ya mkono ulioshika simu ambapo pia kuna nembo na alama za ikoni mbalimbali.

Sehemu ya skrini aua kompyuta inayoonyesha sehemu ya kujifunza mtandaoni inayoitwa Udeni. Programu hii ni jukwa la kidijitali linalowezesha watu kujifunza kosi za mtandaoni ikiwa ni pamoja na uandishi wa programu kama vile python na teknolojia ingine nyingi.

Komputa mpakato kwa kimombo laptop imeelea mbele ya mkusanyiko wa vitabu ikiwa ni ishara ya matumizi ya jukwaa za kidijitali za e_learning . Jukwaa hizi za kidijitali ni mazingira ya kisasa yanayotoa fursa kwa wanafunzi na walimu kujifunza na kufundisha kwa njia rahisi kupitia mtandao.

Sehemu ya maktaba au darasa la shule ambapo wanafunzi na walimu wanatumia vifaa vya kujifunzia. Kuna vitabu vilivyopangiliwa kwenye rafu za mbao zilizowekwa kwa mpangilio mzuri. Hii inatoa nafasi kwa wanafunzi kupata nyenzo za masomo kwa urahisi.

Chumba cha kulala ambacho kina uwezekano wa kuwa ni cha shuleni. Mahali ambapo wanafunzi wametayarishwa kupumzika baada ya darasani. Haya ni kuashiria mazingira ya shule au kituo cha elimu kinachotumia vifaa vya kijamii kwa ajili ya kuboresha mazingira.

Chumba cha kujifunzia au cha kulala kinachoonyesha vifaa vya elimu na miundo msingi na mazingira ya kujifunza. Kuna meza na viti vinavyotumika na wanafunzi, pia sehemu ya juu imeandaliwa na vitabu, vifaa vya kalamu na vitu vingine vya kujifunzia.

Darasa la shule ambalo lina viti na meza za kujifunzia zikiwa zimepangiliwa kwa mpangilio wa elimu. Darasa hili linatoa mazingira mazuri kujifunza kwa kuwa lina mwanga wa kutosha kutoka kwa dirisha kubwa.

Chumba cha wanafunzi chenye vitanda na vifaa vya kujifunzia. Kuna vitanda vya chuma na boxes yaliyotundikwa juu ikionyesha kana kwamba yamebeba vifaa vya wanafunzi vya kujifunzia ama kutumia.

Darasa la shule ambalo lina vifaa kwa ajili ya kujifunza ikiwa ni pamoja na kompyuta zinazotumika kwa elimu ya teknolojia. Wanafunzi wameketi wakiwa na mwalimu wao anayeonekana kuwaeleza jambo fulani kwa kina.

Chumba cha makoti ya wanafunzi katika shule ya sekondari. Kuna vitanda ambavyo vimepangishwa visafi na vinavyotumiwa na wanafunzi kukaa na kulala wakati wa shule.

Vifaa vya elimu na miundombinu inayohusiana na shule. Kuna wanafunzi waliokaa mbele ya kompyuta wakifuatilia masomo kwa makini huku mwalimu akiwa mlangoni akiwashauri. Vyumba vya kujifunzia vina vifaa vya kisasa kama vile kompyuta na meza za wanafunzi.

Chumba kinachoonekana kana kwamba ni cha malazi ambacho kina sehemu ya kulala yenye kitanda kizuri na upande wa mbele kuna vifaa vya matumizi ya nyumbani kama televisheni na pia meza ya chakula.

Vijana wakiwa wanacheza mchezo wa raga kwenye uwanja wa shule au kijiji. Wanacheka na kujifurahisha huku wakiwa wamevalia mavazi ya michezo. Michezo ni sehemu muhimu ya maendeleo ya vipaji vya watoto na pia husaidia kuleta umoja na afya njema,

A basketball court. It is an important part of the educational system. This court is used for sports and physical education which is part of the physical and mental development of students.

Uwanja wa michezo au shule wenye miundo mbinu bora ya burudani na ukuzaji wa watoto na wanafunzi wanaocheza mchezo wa tipu wa maji kwa kutumia sofo kwenye uwanja wenye sakafu ya rangi ya buluu.

Vyumba viwili vya kulala vya watoto ambavyo vina vitanda vya kufungwa na vinapatikana ndani ya shule au kituo cha elimu au makazi ya watoto . Vyumba hivi vina muundo wa kawaida wa vyumba vya shule au makazi ya wasichana na wavulana.

Chumba cha elimu, pengine shuleni au nyumbani kinaonyesha sehemu ya kitanda na mlango wa chumba hiki. Hii ni sehemu ya miundombinu ya vifaa vya elimu vinavyohakikisha mazingira rafiki kwa wanafunzi na walimu kujifunzia na kufundisha kwa ustadi.

Jumba la kusomea au makazi ya wanafunzi. Jumba hili lina meza na vitanda viwili vinavyopashwa kwa wanafunzi kulala au kusoma. Chumba kimepakwa rangi nyepesi na kina dirisha kubwa ambalo linaangaza mwanga wa asili kuingia ndani.

Kuna darasa la shule lililojaa wanafunzi wakiwa wanasomea kwa kutumia kompyuta. Darasa hili lina vitanda au visehemu vingi vya kujifunzia ambavyo wanafunzi wanakaa mezani mbele ya kompyuta zao wakijufunza au kujifanyia kazi ya masomo yao

Kundi la wanafunzi wa udaktaria au wataalamu wa afya wakiwa ndani ya chumba cha mazoezi au darasa la afya. Wamevalia mavasi ya kitaalamu na kiasili na barakoa wakiwa wamezunguka kwenye meza inayoonyesha mvuto wa mazoezi ya kliniki.

Chumba kinachotumika kama sehemu ya shule au makazi ya wanafunzi ikiwemo meza na vitanda ambavyo ni sehemu za elimu zinazowasaidia wanafunzi kujifunza na kukaa kwa urahisi wakati wa masomo yao.

Chumba cha shule au maktaba kilicho safi na chenye mazingira masafi ya kujifunzia. Madirisha kubwa amabalo linatoa mwanga wa asili na linaleta hewa safi ndani ya chumba.

Uwanja wa michezo wa bawa ya kuogelea amabapo kuna watu wengi wanaonekana kufanya shughuli za kuogelea na burudani. Miundombinu na michezo kama vile mabawa ya kuogelea ni sehemu muhimu ya kuendeleza afya na ustawi wa jamii.

Darasa la shule linaloonyesha meza na viti vinavyotumiwa na wanafunzi wakati wa masomo. Sehemu hii ina madirisha makubwa yanayoleta mwanga wa asili. Pia kuna vifaa vya kufundisha kama meza za kuandikia.

Chumba cha mkutano au darasa la kujifunza ndani ya taasisi ya elimu. Kuna meza kubwa za kupanga kwa namna ya mkutano au kukutana kwa vikundi pamoja na viti vinavyolingana. Ukumbi huu una kuta nyepesi na taa za kisasa juu ya dari.

Eneo la kujifunzia au maabara ya shule ikionyesha meza za maabara na viti vya kujifunzia. Katikati kuna sehemu iliyo na vifaa vya kisayansi kama mashine za kisayansi na vifaa vingine vya maabara vinavyohitajika kwa mafunzo ya sayansi na teknolojia.

Chombo cha kujifunza chenye ufanisi mkubwa wa miundo mbinu na vifaa vya kisasa. Kuna meza na kiti kwa ajili ya mwanafunzi kufanya kazi na kuandika, pamoja na vifaa vya kufundisha kama kompyuta ndogo, na thamani za kuwasiliana na vifaa vya kuangazia masomo.

Chumba cha darasa au kitanda cha kujifunzia ndani ya jengo ya shule au kituo cha elimu. Kuna meza na kiti moja na kitanda cha kulala. Hii ni ikiwa ni sehemu muhimu ya miundo mbinu ya elimu.

Chumba cha madarasa ambacho kina vifaa vya kujifunzia, na mazingira mazuri ya kuendeshea masomo. Kuna meza za shule pamoja na viti kwa wanafunzi. Pia kuna rafu zilizoko nyuma , zikiwa na vitabu na vifaa vingine vya kusomea.

Chumba cha kusubiri au ukumbi wa mafunzo unaoonyesha mazingira ya elimu. Kuna viti vilivyopangwa kwa mpangilio na pia mabao ya kuzungumza au kufundishia. Hii inaashiria kuwa ni sehemu ya mazingira ya elimu na miundombinu yake.

Ukumbi wa mihadhara uliopambwa kwa mabahasha ya viti vingi vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Kumbi huu ni sehemu muhimu ya vifaa vya elimu ambapo wanafunzi, wahadhiri au watu wengine huja kushiriki katika maendeleo ya kielimu.

Maabara ya kisasa iayotumika kwa ajili ya masomo ya kisayansi kama vile kemia na bailojia. Kuna vifaa mbalimbali vya kisayansi kama mashine za kutumia, vidole vya sampuli na vifaa vingine vya maabara vinayoonyesha mazingira ya kitaalamu na ya kisasa kwa ajili ya kijifunza na kufanya majaribio.

Mtu anayetafuta vitabu kwenye maktaba, amesimama mbele ya rafu kubwa iliyojaa vitabu vingi vya kujifunzia na maandiko mbalimbali. Anaonekana kuwa akifanya utengaji wa vitabu ili apate maarifa au kuhamasisha kusoma.

Chumba chenye vitanda vya malazi vya wanafunzi ambavyo vimewekwa pia meza kwa ajili ya kujifunzia. Vyumba hivi vinakidhi mahitaji ya vifaa ya elimu miundombinu ya kujifunza.

Kundi la wanafunzi wakiwa ndani ya uwanja wa michezo ambapo wanamsikiliza mwalimu au mkufunzi anayeonekana kuwaelezea jambo. Wanafunzi hao wametii wamevalia vifaa vya michezo na wamekaa kwenye nyaja za shule au kituo cha elimu.

Wanafunzi wanaocheza mpira wa kandanda au mchezo wa soka katika uwanja wa shule ama kituo cha maswala ya elimu. Uwanja huo una nyasi zinazofaa kwa mchezo na kuna malengo ya mpira pembezoni mwa uwanja.

Chumba cha makazi au sehemu ya malazi ya wanafunzi au wafanyi kazi wa shule au taasisi ya elimu. Kuna vitanda vya rangi nyekundu na madova yaliyo jificha vinavyo tumika kwa kupumuzika au kulala.

Msichana mdogo anayesoma katika maktaba akiangalia kitabu kwa makini. Maktaba ni sehemu muhimu ya vifaa vya elimu na miundombinu inayosaidia wanafunzi na walimu kupatikana na vifaa vya kujifunzia.

Ukumbi mkubwa wa wanafunzi au watu kukaa kama kwenye hoteli au ukumbi wa mikutano. Ukumbi huu una viti vingi vilivyopangwa kwa mpangilio wa mstari na mlalo na ni mahali pa kufanyia mikutano, warsa au darasa kubwa la kujifunzia.

Chumba kikuu cha darasa chenye pia ufanisi mkubwa wa miundo mbinu na vifaa vya kujifunzia. Kuna meza na viti vingi vilivyopangwa vizuri kwa wanafunzi kuendeleza elimu yao kwa mazingira mazuri.

Mchezo wa mpira wa kike unaonyesha wananchi wakishiriki mashindano ya michezo. Kuna mchezaji mmoja aliyevalia shati la kijani na suruali nyepesi anajaribu kupiga mpira wa voliboli na wachezaji wengine wakiwa wanajaribu kumkinga.

Sehemu ya shule au njia ya wanafunzi kuingia au kutoka ndani ambapo kuna mwanga wa asili kutoka nje na sakafu ya mbao au saruji na ina reli au ngazi za kuleta usafiri rahisi kwenda juu au chini.

Chumba cha mkutano au sehemu ya kujifunzia inayojumuisha vifaa vya kisasa na miundombinu mzuri. Kuna sofa kubwa na meza ndogo zinazotoa msukumo wa mazingira ya utulivu na faraja kwa kujifunza au kujadili masuala muhimu.

Wanamichezo, sampuli ya wasichana, wanaonekana wakiwa kwenye uwanja wa michezo, huku wamevalia mavazi ya uhamasishaji na wanavichezeshi vidogo kwenye mikono.

Sehemu ya maabara ya kisayansi ambapo wanakisayansi au wanafunzi wanashiriki katika majaribio ya kisayansi. Wanatambaa kwenye meza na vifaa vya utafiti wakitumia zana za kisayansi za kushikilia vitu mbalimbali.

Chumba cha shule au makazi ya wanafunzi kinaonyesha vitanda viwili vya mizigo ya wanafunzi vikiwa na maselasi ya rangi nyekundu na bluu. Chumba hicho kina dirisha kubwa inayowapa mwanga wa asili na mazingira safi na rahisi ya kujifunza au kuishi.

Darasa la kompyuta ambapo wanafunzi wanashiriki kwenye mafunzo ya kutumia teknolojia. Na kompyuta za mezani kwa kila mwanafunzi. Wanafunzi wanakaa kwenye viti vya plastiki wakiwa wanazingatia kazi zao.

Darasa la shule ambapo kuna meza nyepesi na viti vichache vyenye rangi za mchanganyiko kama nyeusi na bluu. Kila meza ina kiti kimoja. Darasani kuna vifaa vya kujifunzia na pia vitabu na madaftari.

Chumba cha makazi kinachotumika na wanafunzi au walimu kina meza za maboksi na pia za boti ambazo zimetengenezwa kwa chuma na zimenakwishwa kitambaa cha buluu na jeusi. Kuna dirisha ambalo limeruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba hiki.

Chumba cha malazi au chumba cha kulala kilicho kwenye mazingira ya nyumbani au shule. Kuna kitanda kikubwa cha kujisitiri kwa kitambaa cha rangi na muundo wa kisasa . Pembeni, kuna meza ndogo zenye mapambo na viti viwili.

Darasa la shule lenye mazigira mazuri na safi ambalo lina vifaa vya kujifunzia lililopangwa vizuri kwenye meza na viti vya wanafunzi ,darasa hilo lina madiriaha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili.

Chumba cha shule au kituo cha elimu ambacho kinaweza kuwa ni darasa au afisi yenye mazingira mazuri. Chumba kimepambwa kwa rangi ya wasaa na kuna meza, madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa asili kuingia.

Chumba cha makazi ya wanafunzi, kilicho na vitanda vinne vya kujifunika, ambavyo ni sehemu muhimu za nyumba za shule, ya wanafunzi. Muonekano wa chumba hiki ni safi na wa mpangilio mzuri, unaonyesha mazingira rafiki ya kujifunza kupumzika.

Chumba cha kulala au sehemu ya kujifunzia ambayo ina vifaa vya msingi vya mazingira ya elimu. Kuna meza na kiti ndongo pamoja na kitanda chenye kitambaa cha rangi tofauti kinachoonyesha mazingira rahisi ya kujifunzia au kupumzikia.

Kuna uwanja wa mpira wa kikapu ulio katika uwanja wa shule au jengo la mafunzo. Uwanja huu wa michezo umejengwa kwa vifaa vya kisasa na una uwanja wenye sakafu nzuri na rangi tofuati za alama za kuchezea.

Chumba cha darasa katika shule, kinaonyesha wanafunzi wakiwa wamelala au wakishiriki katika shughuli za kusoma. Wameketi kwenye meza ,na chumba hiki ni mazingira mazuri, ya kujifunzia.

Chumba cha malazi chenye vitanda viwili vya raba mkono vinaashiria miundo mbinu ya elimu au nyumba za malazi, ambayo ni muhimu kwa wanafunzi au watu wanaoishi katika mazingira yanayohitaji malazi bora ili kuendeleza elimu.

Darasa kubwa la shule linaloonyesha miundo mbinu bora ya kielimu. Sehemu hiyo ina viti na meza nyingi zilizopangwa kwa mpangilio nzuri. Kuta na dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa asili kuingia ndani.

Ukumbi wa kuhudhuria mihadhara au tamasha za kielimu ambao una viti vingi vya kupanga kwa mwelekeo wa mbele kuelekea kwenye sehemu ya jukwaa ambapo wahudhuriaji wanaweza kukaa na kushuhudia shughuli zinazofanyika.

Mchezo wa mpira wa pete au wa kikapu unachezwa ndani ya uwanja wa shule au kituo cha elimu. Wachezaji wanashindana kwa umakini ili kuondoa mpira kwenye timu pinzani.

Chumba cha darasa ambapo kuna meza na viti vya wanafunzi vilivyopangwa kwa mpangilio wa mstari. Chumba kimepambwa kwa rangi za kuvutia, kikiwa na pazia nyekundu, na muundo wa rangi ya waridi na bluu kwenye ukuta.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa uwanjani huku wakihusika na mazoezi ya michezo au shughuli za kielimu. Wanafunzi hawa wamevalia sare za shule na baadhi yao wamevalia vitenge vya mgongo na wengine wanavaa mikanda ya macho yao jambo linaloashiria kuwa wanaendelea na shughuli ya kujifunza au burudani.

Wanafunzi waliovalia kama wanamchezo pamoja na walimu wao wanaonekana kushiriki sherehe au hafla maalum ndani ya ukumbi wa shule. Wanafunzi wamevaa mavazi ya kitamaduni na wanaonyesha furaha na umoja wakati wa sherehe.

Mfumo wa elimu wa sekondari ambapo kuna wanafunzi na walimu wakiendesha kikao au mkutano wa kujadili maswala ya elimu. Wanafunzi wamevalia mavazi rasmi na wako mezani wakisoma nyaraka na kuhandaa majadiliano.

Wanafunzi wa sekondari wakiwa kwenye mazingira ya kujifunza au kufanya majaribio ya kisayansi wanaonekana wakishiriki shughuli za kijamii au za kiufundi, wanatumia vifaa vya kikemia au mahabara.

Mtoto mwenye mahitaji maalum anaonekana akifanya shughuli za ufundi ikiwa ni pamoja na kuunganisha nyumba za nyufa za mbao. Wanaonekana kuwa na furaha na kujifunza kwa msaada wa mtu mzima.

Watoto wakiwa darasani, akiwemo mtoto aliye kwenye kiti cha magurudumu, akihitimu kazi ya kujifunza. Hii inaashiria mazingira ya elimu kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mtoto mwenye ulemavu wa kusikia anaoneka akiwa amefurahia akisaidiwa na mtu mzima. Huenda ni mwalimu au mzazi wake. Wanaonekana kutumia kompyuta kwa pamoja. Mtoto ana viskizio vinavyomsaidia kusikia na anatabasamu.

Mwanafunzi anayeonekana kana kwamba ana ulemavu wa kusikia, anaonekana kucheka na kujihisi vizuri darasani. Ameketi mbele na machapisho ya masomo mbele yake, na vifaa vya kujifunzia. Wazazi au walimu wanaonekana wakimpa msaada, huku wanafunzi wengine wakifundishwa kwa njia maalum.

Watoto wenye mahitaji maalumu wanaonekana wakifanya shughuli za kujifunza. Mmoja ana kitabu kikubwa mbele yake akionyesha hali ya umakini na hamu ya kujifunza. Mwingine yupo chini akiandika na kusoma kwa kutumia shati lenye rangi za kuvutia. Watoto hawa wanapata msaada wa kipekee ili kuendeleza uwezo wao wa kupata elimu bora.

Msichana mdogo, aliyevalia miwani na ambaye anaonekana kana kwamba ana ulemavu wa kiaina, ambapo ana furaha kubwa, huku akimsikiliza mwenza, ambaye anaonekana kumsaidia katika kufanya masomo yake.

Mtoto mwenye ulemavu, anaonekana kutumia vifaa vya teknolojia, ikiwa ni pamoja na visikizio akiwa anajifunza kwa kutumia kalamu na karatasi. Mazingira ni ya darasa la shule, ambapo kuna watoto wengine katika mazingira haya.

Mwanamke akiwa amekaa mbele ya kompyuta huku akiwa na vifaa kama bike kibodi na visikilizio vikubwa vya sauti. Hii yaweza kuonyesha juhudi za elimu kwa watu wenye mahitaji maalum kama vile wanaoishi na matatizo ya kusikia au matatizo mengineyo.

Mtoto mwenye mahitaji maalum anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa na tabasamu la furaha. Watoto hawa mara nyingi wanakumbwa na changamoto za kiafya au uelewa.

Wanawake wawili wanaonekana kujadii kwa furaha na unyenyevu kwenye meza katika mazingira ya kisaikolojia inayolingana na mada ya elimu ya watu wenye mahitaji maalum.

Watoto wenye mahitaji maalum wakiwa katika mazingira ya kujifunza au kushiriki kazi kwa pamoja. Watoto hawa wanavaa mavazi ya kawaida na baadhi wakiwa na ulemavu wa mwili na wengine wakitembea kwa msaada wa kiti cha magurudumu.

Kuna kijana mdogo anayeonyesha matatizo ya mawasiliano au kiakili kwa kufanya mazoezi ya kutumia mikono yake. Hii ni kuashiria ya kwamba watoto hawa ni wale walio na uhitaji maalum wa maadili.

Mtoto mwenye uhitaji maalumu wa kujifunza. Anaonekana akisoma na kufanya kazi za kujifunza kwenye kompyuta ya mtandaoni. Naweza kuwa na uhitaji maalumu wa kilimo au kiafya unayomfanya kujifunza kwa njia tofauti na watoto wengine.

Mtoto mdogo wa kike anaonyesha furaha huku akiwa na rangi kwenye mikono yake. Anaishi katika mazingira ya darasa au mahali pa kujifunza ambapo anaonekana kana kwamba ana mahitaji maalum.

Mtoto mdogo akiwa na nywele ndefu za rangi ya kahawia na matumizi ya kisikilizo anachokivalia kwenye masikio. Inaonyesha kuwa ana mahitaji maalum ya kiafya au ya kisaikolojia.

Mtoto mdogo anayecheza na nyumba za kubomoa zilizokuwa na alama za herufi. Anacheza na mwalimu au mlezi wake aliyepo karibu na yeye. Mtoto huyu ana mahitaji maalumu na anapokea msaada wa elimu maalumu ili kumsaidia kuendeleza ujuzi wake.

Kijana mwanafunzi aliyekaa kitini kwenye chumba cha kujifunzia ambacho kina vifaa vya kujifunzia vya kisasa. Hii ni sehemu ya elimu maalum ya watu wenye huhitaji maalum ikiwa ni pamoja na wanafunzi wenye ulemavu wa viungo masikio ama pia macho.

Mtoto aliye na ulemavu au mahitaji maalum anaonekana akiwa ameketi kwenye meza akisikiliza kwa umakini akiwa na kifaa cha kihuni kwenye sikio lake ambacho kina uwezo wa kusaidia kusikizia vizuri.

Mwalimu anaonekana akimsaidia mwanafunzi mwenye mahitaji maalumu kudurusu somo. Anaelezea vitu muhimu kwa umakini akitumia kalamu na akiwa ameshikilia kitabu huku mwanafunzi akisikiliza kwa umakini.

Mtoto mdogo mwenye uhitaji maalum wa kujifunza akiwa anasikiliza kwa umakini na kujitahidi kuelezea hisia zake kupitia vitendo vya mkononi. Anaweza kuwa na mahitaji maalum ya kielimu au kiafya unaompa changamoto katika kujifunza kwa njia za kawaida.

Mwanafunzi anayeonekana kana kwamba ana mahitaji maalum, yumo darasani wakiwa na mwalimu anayeonekana kumsaidia kwa kumshika mkono na kuonyesha kujali kwa upendo. Mwanafunzi huyu anakalia kiti cha magurudumu kinachomwezesha kusongea kwa urahisi.

Darasa la shule za watoto wenye mahitaji maalum ambapo kuna wasichana na wavulana mbalimbali wakiwa wameshikilia kalamu na kuandika kwenye meza zao. Mmoja wao amevaa shati jeupe na mwingine amelivalia shati la kawaida huku mmoja akiwa na shati lenye rangi nyepesi.

Watoto wachanga waliokaa kwenye mazingira darasa wanaonekana kushikilia mikono yao juu kuashiria kuuliza au kujibu maswali. Watoto hawa wanaonekana kuwa na mahitaji maalum ya elimu.

Mtoto mwenye mahitaji maalum anaonekana akizungumziwa na msichana anayeonekana kana kwamba ni mhudumu. Mtoto huyu amekaa kwenye kiti maalum cha wagonjwa na anaonekana kuwa na ulemavu wa mwili au afya.

Kijana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu na ambaye anaonekana kana kwamba anahitaji maalum ya kielimu, anaonekana akizungumza na msaidizi mwenza. Huu ni mfano wa elimu kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mtoto mdogo na mzee wanacheka pamoja wakiwa wamekaa mezani. Inaonekana kama mazingira ya elimu maalum ambapo upendo na msaada unahitajika ili kuwasaidia watoto hawa kuendeleza uwezo waki.

Watoto wenye mahitaji maalum wakionyesha furaha na umoja. Wamevalia sidilia za shule za rangi ya bluu na sketi za kaki na wanashirikiana katika shughuli tofauti.

Mikono miwili yenye rangi ya bluu ikiwa imejikunja juu ya maandishi wa breli ambayo ni mfumo wa maandishi maalum wa watu wenye shida ya kuona au vipofu.

Mtoto mdogo na mwalimu au mlezi wanaweza kuzungumza wakiwa wameketi kwenye eneo la wazina ujenzi wa mbao unaonekana nyuna yao. Mtoto anaonekana kuwa na ulemavu na kwa hivyo mwalimu anamsaidia kuzungumza.

Msichana ambaye anaonekana kana kwamba ana mahitaji maalum amekaa kwenye fremu ya gurudumu akisoma kitabu ndani ya bustani nzuri yenye majani na maua. Hii ni ishara ya elimu maalum kwa watu wenye ulemavu na mahitaji tofauti.

Mtoto mwenye mahitaji maalum anaonekana akisoma au kucheza na mama yake au mlezi wake akitumia kifa cha kisasa cha kujifunzia. Watoto hawa wanahitaji elimu maalum inayo waezesha kujifunza kwa njia zinazo lingana na uwezo wao.

Mwanafunzi mdogo akiwa kwenye kikao cha ushauri na mwalimu au mshauri kuhusu elimu maalum kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum. Mwanafunzi huyu amevalia kifaa cha kusikiliza au cha usaidizi maalum na anaongea na mwalimu anayesikiliza kwa makini.

Mwalimu akiwa anaelezea somo kwa mtoto mwenye mahitaji maalum shuleni. Mtoto amekaa kwenye kiti maalum cha shule na anaonekana kuwasiliana au kushiriki kwa kuangalia na kuonyesha ishara.

Mtoto mchanga anayetembezwa nje kwa kutumia mkeka, wa kujifunika na vifaa vya kujifunzia au tiba pembeni. Hii inaashiria shule au mazingira ya kujifunza kwa watoto wenye mahitaji maalum.

Watu wawili wanaonekana wakiwa darasani wakishiriki katika shughuli za elimu. Mmoja wao anaonekana kuwa na ulemavu wa kuona huku akitumia kifaa cha kujifunzia ambapo mwalimu au msomaji anaonyesha bure akimsaidia kupata elimu sawa na wenzake.

Mtoto anayeonekana kuwa na mahitaji maalum anafanya shughuli za kupamba na kuchora kwa rangi. Mtoto huyu yupo katika mazingira ya shule au maktaba akiwa na bashasha na alama za furaha kwa kuwa anaungana na mfunzi au masaidizi wake ambaye anamsaidia kwa furaha.

Kijana mwenye mahitaji maalum anaonekana kwenye kikao au mkutano akizungumza na watu wengine. Yeye anakitabu mkononi na anatoa maoni au kuuliza swali kuashiria kuwa anashughulika kikamilifu kwenye shughuli kujifunza.

Mwalimu anamsaidia mtoto aliye na mahitaji mahususi ya kielimu. Mtoto anacheza na vifaa vya kujifunzia na anaonyesha kuwa anapatiwa msaada maalum ili kuendeleza ujuzi wake kupitia njia zinazomfaa.

Mtoto mwenye mahitaji maalum anaonekana akiwa kazini pamoja na mwalimu au mlezi wake. Mtoto ana furaha na anashiriki shuguli za kujifunza akisaidiwa na mwalimu au mlezi wake kwa upendo na umakini.

Mtoto mdogo anaonekana kusoma kitabu kikubwa chenye kurasa nyepesi kwenye maktaba huku akiwa amekaa mbele ya rafu iliyojaa vitabu nyuma yake. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu maalum kwa watoto wenye mahitaji

Mtoto mdogo aliyeonyesha ishara ya kuwa na huzuni au usumbufu kwenye uso wake. Amesimama kwenye meza ya darasa ambapo watoto wengine wamo nyuma yake, wanashiriki katika shughuli za kielimu.

Msichana mdogo mwenye mahitaji maalum anaonekana akizungumza na mlezi au mwalimu wake wakiwa kwenye mazingira ya nyumbani au hospitalini. Msichana huyu anaonekana kuwa na matatizo ambayo inamfanya awe na mahitaji tofauti katika kujifunza.

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa kwenye mazingira ya kielimu. Wanaonyesha furaha na ushiriki ikiwa ni kama sehemu ya elimu kwa watu wenye ulemavu wa kipekee.